Msichana mdogo mwenye nywele ndefu anatazama kompyuta ndogo iliyo wazi mbele yake. Kwenye skrini ya kompyuta kuna picha ya mtu mwingine ikionyesha kuwa anaweza kuwa kwenye simu ya video au darasa la mtandaoni. Kompyuta hiyo imewekwa juu ya meza nyekundu na mazingira yanaonekana kama ndani ya nyumba.

Mtu mmoja amekaa mbele ya kompyuta kubwa akiwa amevaa vipokea sauti nyeupe na anachukua madokezo. Kwenye skrini, mwalimu anaonekana akitoa somo akiwa ameshikilia mikrofoni na akielekeza ubao mweusi uliojaa fomula za hesabati.

Mwanamke ameketi kwenye dawati akishiriki katika mkutano wa video kwenye skrini kubwa. Nyuso nyingi zinaonekana, zikionyesha washiriki wengine. Tarakilishi iliyo na glavu na chati za data zimewekwa kando ya skrini, ikionyesha mazingira ya kazi ya kisasa.

Kijana mweusi ameketi kwenye dawati akitabasamu huku akitumia tarakilishi. Amevaa miwani ya duara na vipokea sauti nyeusi masikioni, akionyesha anaweza kuwa anafanya kazi au kujifunza. Kitabu na mimea midogo vimeonekana nyuma yake.

Mwanamke aliyevaa hijabu ya kijivu ameketi kwenye sofa la zambarau akitumia kompyuta ndogo lililowekwa juu ya meza ya kahawa. Kwenye meza hiyo, kuna vitabu, mishumaa miwili iliyowaka na chupa ndogo ya maua mweupe. Sofa lina matakia yenye ruwaza tofauti na chombo kikubwa cha udongo kimekaa kando yake.

Mtu amekaa kwenye dawati la mbao, akitazama kompyuta dogo ilioonyesha mwalimu akifundisha. Mtu huyu anaandika kwenye daftali lililo wazi akiwa na hesabu na vitu vya kuandika. Pia kuna rundo la vitabu na kikokotoo kwenye dawati.

Mwanaume na watoto wawili wanatazama tarakilishi ndogo kwenye meza darasani. Mwanaume huyu ambaye anaonekana kama mwalimu, ameinama akielekeza huku watoto wakionyesha kupendezwa. Kwenye ukuta wa nyuma kuna chati ya alfabeti na namba.

Msichana mwenye nywele zilizosukwa akiwa amevalia nguo nyekundu ameinama akijifunza kwenye dawati. Ana kalamu mkononi na anaonekana akiandika kwenye kitabu. Kwenye kompyuta kibao kilichowekwa mbele yake, mwalimu anaonekana kutoa somo.

Mwanamke mwenye nywele fupi za rangi ya dhahabu na miwani meusi ameketi mbele ya tarakilishi akiwa ameshikilia kidevu chake kwa mkono mmoja kana kwamba anawaza sana. Amevaa koti la rangi nyeusi. Mwanga wa jua unaingia kutoka upande wa kulia ukiangazia sehemu ya uso wake na koti lake. Dirisha linaonekana nyuma. Juu kulia kuna duara kubwa la samawati.

Kielelezo kinaonyesha watu wakishirikiana na vitabu na vifaa vya kidigitali, kama vile computer mpakato, na simu mahiri. Vitabu vimepangwa kama rundo la ngazi na baadhi ya watu wanatumia ngazi kufika vitabu. Baadhi wanaosoma vitabu vilivyowazi, wengine wanatumia vifaa vya kielektroniki. Muunganisho wa WIFI unaonekana juu ukiashiria ufikaji wa mtandao.

Mwanamke mchanga mwenye nywele zilizokunjamana na miwani amevaa koti jeusi na kashfu shingoni. Ameshikilia na kutazama kompyuta kibao. Nyuma yake kuna treni na jukwaa huku mtu mwingine akitembea mbali. Anaonekana akisubiri treni au akipita habari kabla ya safari.

Mchoro unaoonyesha dhana ya e-learning unaonyeshwa. Wanafunzi kadhaa wakiwemo wanaume na wanawake wamekaa karibu na juu ya kompyuta hio. Alama na fomyula za hisabati kama vile graph na mizizi ya miraba zimechorwa kwa mistari mweupe nyuma. Rangi kuu ni kijivu, njano, samawati na rangi ya udongo.

Mwanaume ameketi ofisini kwake nyumbani akijifunga tai mbele ya tarakilishi, amevalia shati jeupe juu na kaptula chini. Dawati lake lina vikasha vya mizigo, kikombe, simu na vifaa vingine vya kazi.

Msichana mwenye nywele nyeusi ameketi kwenye kiti. Amevaa fulana nyeupe yenye mikono mirefu na ameweka kipokea sauti sikioni. Ameshikilia kitabu kikubwa kilicho wazi akionyesha picha ya mandhari ya milima kwa kalamu. Tarakilisha iko mbele yake kwenye meza nyeusi pamoja na kalamu nyingine. Nyuma yake kuna dirisha yenye vipofu vyeupe na mmea mkubwa wa kijani kwenye chungu.

Kijana mweusi ameketi kwenye dawati akitumia tarakilishi ndogo. Amevaa shati la samawati na anaonekana kuwa shuleni au kituo cha tarakilishi. Tarakilishi ndogo zingine zimepangwa mbele yake na ubao mweupe unaonekana nyuma. Dirisha linaonekana kutoa mwanga kutoka upande wa kushoto.

Mwanamke mwenye nywele nyeusi zilizofunguka ameketi kwenye dawati akishikilia na kuangalia karatasi. Amevalia shati la samawati lisilo na mikono na mbele yake kuna tarakilishi na kikombe. Nyuma yake kuna dirisha lenye mimea iliyoninginia na ubao mweupe wenye grafu au chati.

Wachezaji kadhaa, wa kandanda, wako kwenye uwanja wa kijani kibichi, wawili kati yao, wanashindana wakiuania mipira, wakiwa wamevalia jezi nyeusi, na nyekundu. Nyuma yao, kuna milingoti ya lango, na miti, huku wachezaji wengine wakionekana kwa mbali.

Chumba cha mkutano kimepangwa kwa usafi kikiwa na meza kubwa ya mstatili yenye umbo la mviringo katikati, imezugukwa na viti vya ngozi nyeusi. Kwenye ukuta wa kushoto, skrini kubwa ya televisheni inaonyesha picha zenye rangi mbalimbali. Kwenye ukuta wa mbele kuna ubao mweupe tupu tayari kwa ajili ya kuandika.

Mchezaji wa mpira wa kikapu amevalia jezi ya njano na kaptura fupi akijiandaa kurusha mpira. Ana mpira wa kikapu mkononi mwake na anaonekana umakini. Mchezaji mwingine amesimama nyuma yake na umati wa watazamaji unaonekana kwa mbali.

Maktaba inaonekana ikiwa na rafu ndefu za vitabu vilivyopangwa vizuri. Watu kadhaa wako ndani wakijishughulisha na kuchagua vitabu kutoka kwenye rafu, baadhi yao wakiwa wameinama kutazama vitabu vya chini, huku wengine wakisimama.

Watoto wawili waliovalia fulana nyekundu wakicheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa udongo huku Koch wao aliyevaa fulana ya samawati akiwasimamia. Nyuma yao kuna majengo yanayofana na shule.

Darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu linaonekana. Kuna madirisha matatu makubwa yenye mapazia ya kahawia, yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia. Mbele ya darasa, kuna ubao na meza ya mwalimu. Projector imening'inia kutoka kwenye dari.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili ghorofa vilivyotegenezwa kwa mbao. Godoro lenye rangi ya kahawia limeonekana kwenye kitanda cha chini na dirisha lenye fremu nyeupe linaonekana kwa nyuma. Kabati la mbao linaonekana upande wa kushoto. Na sakafu ya mbao inatoa mwonekano wa joto.

Basi la shule lenye rangi ya manjano limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Maneno, school bus, yameandikwa mbele ya basi. Basi limepambwa kwa kanda nyekundu na nyeupe. Nyuma yake kuna majengo na miti iliyo wazi. Anga linaonekana kuwa safi na kina mawingu meupe.

Kikundi kikubwa cha wanafunzi wengi .Wao wakiwa wasichana, wamejipanga kwenye uwanja wa kijani kibichi uliozungukwa na miti mirefu. Wote wamevalia sare zinazofanana ,zikiwemo mashati nyeupe, tai nyeusi na sketi nyeusi. Baadhi ya wanafunzi wamesimama mbele huku wengine wakiwa wamejipanga nyuma yao wakiangalia mbele.

Mwalimu ameketi akisoma kitabu kwa kikundi cha watoto wenye umri tofauti. Mbwa anayehudumia, anayevaa koti maalum ameketi kwa utulivu karibu nao. Wote wanaonekana wakifurahia hadithi. Mandhari ya nyuma inaashiria kuwa ni maktaba.

Katika mazingira yanaonekana kuwa kanisa au jumba la sanaa wanawake wawili wanaguza kitu kwenye meza. Mwanamke mmoja amevaa koti lenye muundo, kofia ya manyoya na miwani akionyesha kuwa kidole chake kwenye kitabu kilicho wazi. Mwanamke mwingine ambaye anaonekana kama kiongozi wa utalii au mtaalamu amevaa nguo nyeusi na shati nyeupe na anashikilia kifaa kwenye maikrofoni.

Binti mdogo aliyevaa shati la pinki anasoma kitabu cha braille akitumia vidole vyake kuhisi herufi zinazo inuka. Mikono yake imetulia kwenye kurasa za vitabu ambacho kimefunguliwa kwenye meza ya mbao. Uso wake unaonekana u makini.

Mwanamke aliyevaa shati njeupe na kijani anaonyesha kadi kwa mtoto aliyeketi mbele yake. Kadi hiyo inaonekana kuwa na mchoro wa jogoo na neno jogoo. Wawili hao wamekaa kwenye meza nyekundu na kadi zingine zimetandazwa juu yake. Rafu za mbao zenye vitu mbalimbali zinaonekana nyuma.

Upande wa nyuma wa kichwa cha mtoto kinaonekana akiwa amevalia kifaa cha kusikia sikioni. Ameketi darasani huku akimwangalia mwalimu. Mwalimu ameketi mbele yake na nyuma yake kuna ubao.

Katika chumba chenye ukuta wa rangi ya chungwa, mwanafunzi aliyevalia barakoa na shati lenye milia anatokea nyuma akiwa ameinua mkono. Mwalimu aliyevalia barakoa anasimama mbele ya ubao mweupe huku wanafunzi wengine wakionekana wakiwa wamekaa kwenye dawati yao.

Msichana mwenye nywele za thahabu amevaa vipokea sauti vyeusi akitazama upande kwa makini. Amevaa shati la kijani na mkono wake umeegemea kidevu chake. Nyuma yake kuna mandhari isiyo thahiri yenye vivuli vya watu.

Mwanafunzi mdogo akitabasamu, ameketi kwenye dawati darasani na ameinua mkono wake juu akionyesha anataka kujibu swali. Amevaa sweta ya samawati yenye kola nyeupe na ameshikilia penseli nyekundu. Nyuma yake, mwanafunzi mwingine pia ameinua mkono. Vifaa vya shule kama vile penseli na vitabu vime.

Mwalimu anasimama karibu na mwanafunzi aliyeketi kwenye kiti cha gurudumu, akimsaidia kwa masomo yake. Nyuma yao, kuna ubao mweusi ulio andikwa namba na michoro ya ndege. Rangi ya samawati na kijani, zinatawala ukuta, na mlango wazi unaonekana nyuma.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizofungwa na mavazi za manjano ameketi kwenye meza ya mbao akijishughulisha na kuchora. Anaonekana akifurahia shughuli yake akionyesha tabasamu la upole na umakini kamili kwenye karatasi yake. Kiti cha magurudumu kipo nyuma yake ikiashirikia uwepo wake.

Kijana ameketi kwenye kiti cha magurudumu ya rangi ya samawati akiwa amekaa katikati ya kundi la watoto wengine shuleni. Watoto wengine wameketi kwenye madawati ya mbao wakiangalia mbele. Kijana huyo mwenye ulemavu anaonekana anafikiria na mazingira yanapendekeza darasa la shule ya msingi.

Msichana mdogo mwenye miwani na tabasamu la bashasha anashikilia ubao wa herufi za alfabeti. Herufi hizo zimetengenezwa kwa rangi mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio, zikiwakilisha alfabeti mzima kutoka 'a' hadi 'z'.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za dhahabu na msichana mwenye nywele nyekundu wanashirikiana kwenye meza, wote wakiwa na tabasamu la furaha. Msichana anaonekana akishikilia kitu mkononi mwake akionyesha shauku na mwanamke anamwagalia kwa umakinini na huruma. Wanaonekana kufurahia muda wao pamoja.

Kundi la vijana wanne wamekaa kwenye meza ya mstatili ndani ya maktaba. Wawili kati yao wanatazama komputa ndogo huku wengine wakiandika kwenye madaftari. Mmoja wa mwanamke ameketi kwenye kiti cha gurudumu, rafu za vitabu zilizojaa vitabu zinaonekana nyuma yao.

Watu wanne wamekusanyika karibu na meza yenye vifaa vya sanaa na ufundi. Mwanamume mmoja mwenye shati nyeusi ameshikilia karatasai nyeusi na anaonekana akiongoza shughuli. Mwanamke mmoja ameketi kando yake akiwa amevaa miwani na amevaa shati nyeupe lenye nukta nyeusi. Karibu naye kuna mwanamke mwingine mwenye nywele fupi nyekundu ambaye anaonekana akishikilia kitu kidogo mkononi mwake. Vifaa kama vile chupa za gundi, vikombe na vikapu vimepangwa mezani.